Wasichana wawili wanatabasamu wakiwa karibu na kompyuta mpakato mezani. Mwanga wa madirisha unapenya darasani. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma wakifanya kazi zao. Mavazi yao ya rangi ya waridi yanaendana na furaha usoni.

Wanafunzi wanatazama kwa umakini skrini ya kompyuta mpakato inayotumiwa na mwalimu wao aliyevaa sare ya rangi ya krimu. Sare zao ni za rangi ya buluu na nyekundu . Mezani, kuna vitabu vilivyopangwa vizuri huku mwangaza wa ndani ukionekana kuwa wastani

Msichana ameketi ukingoni ,akiwa na viazi jekundu lenye maua ya rangi nyeupe na nyekundu. Kompyuta mpakato imo mikononi. Macho yakiwa yamelenga kwa umakini, mandhari yanayoashiria utulivu.

Mikono ya mtu imo juu ya kibodi ya kompyuta mpakato ikiwa imefunguliwa ukurasa wa masomo kwa njia ya mtandao ulioandikwa E-Learning . Karibu na kompyuta kuna simu ya mkononi, daftari, kalamu na vitabu likiwa sehemu ya vifaa vya kujifunzia.

Madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Dirisha kubwa linaangaza darasani, na ubao mweusi umeandikwa hesabu kwa chaki. Mazingira haya yanasisimua akili kwa kujifunza.

Darasa lenye mwanga wa kutosha lina madawati na viti vya bluu vilivyo pangwa kwa mpangilio mzuri. Dirisha pana upande wa kulia huingiza hewa safi na mwangaza wa jua. Haya ni mazingira ya kujifunza.

Madawati ya chuma na mbao yamepangwa kwa mistari yakitoa nafsi ya kutosha kwa wanafunzi, mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa upande wa kulia ukifanya mazingira yawe angavu na tulivu kwa kujifunza.

Eneo la kusoma limepangwa kwa ustadi likiwa na dawati jeupe, taa ya mezani na runinga iliyowekwa ukutani. Upande wa kushoto kuna kabati iliyo na rafu za kupanga vitabu na vitu vingine. Kiti kimewekwa mbele ya dawati na dirisha kubwa linaingiza mwanga wa kutosha. Pembeni kuna kochi jeusi lililowekwa mto wa manjano na blanketi nyeupe.

Mtoto amevaa shati la blue na ameshikilia sahani ya chakula kwa mikono miwili. Tabasamu lake linaangaza uso wake. Watoto wengine wamesimama nyuma yake wakiwa kwenye mstari, wakisubiri kwa utulivu.

Wanawake watano wamesimama mbele ya bango la shule wakivalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi na mitindo tofauti. Wanatabasamu usoni wakiwa kwenye eneo la tiled lililo wazi kuadhimisha siku ya tamaduni. Mandhari ya nyuma ina maandishi yanayohusu tukio la utamaduni likiwa limeandaliwa na Thika Road Christian High School. Likihusisha muziki, vyakula, Sanaa na historia.

Mtoto anasaidiwa na mwanamke kupaka rangi kwenye karatasi kubwa. Michoro ya rangi mbalimbali ipo mezani. Watu wengine wamesimama nyuma wakitazama kazi ya sanaa zilizopangwa ukutani. Mazingira ni safi.

Mtoto ameketi karibu na mama yake, wote wakiwa mezani wanatazama kifaa cha kielektroniki kilichowekwa kwenye kipochi maalum, Lichezea na plastiki vyenye rangi angavu limepangwa mbele yao. mama amevaa nguo ya samawati mtoto amevaa shati la mistari ya samawati na nyeupe.

Mwalimu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anafundisha wanafunzi wa darasa la sayansi akitumia mfano was atomu, watoto wameketi mezani wakisikiliza mmoja ameinua mkono kujiunga na mjadala, ubao mweupe na vifaa vya maabara viko darasani.

Mvulana amevaa fulana ya mistari ya bluu na ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anacheza kwa furaha na kifaa cha rangi mbalimbali cha mafunzo ya mikono. Nyuma yake kuna rafu zilizojaa vitabu na vitu za kuchezea vilivyopangwa vizuri. Uso wake umejaa tabasamu la furaha na mshikamano.

Afisa wa polisi amevaa sare rasmi huku watu wawili wakipeana nyaraka kwa mikono. Mwingine ameketi pembeni akiwa na barakoa na nyuma kuna hema kubwa la kijivu.

Mtu anashughulikia bodi ya mzunguko wa umeme, kwa kutumia kipima joto na nyaya, huku meza ikiwa na vifaa vingine vya kazi. Karibu naye, kuna mtu mwingine anayehusika na kazi ya kielektroniki. Wakionekana kuwa katika mazingira ya warasha au mafunzo ya kifundi.